Boksi lenye rangi ya kijani lenye maneno pamoja na picha ya mbwa, ikiwa imehifadhia vidonge maalum ambavyo hutumika kutibu minyoo kwa mbwa. Vikihakikisha afya bora ya mifugo wanaofugwa majumbani.

Mfuko wenye picha ya kuku unaoonesha kuwa umebeba bidhaa maalumu za tiba au lishe ya kuku, zikiwa ni sehemu ya huduma za mifugo zinazolenga kulinda afya, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha ukuaji bora wa ndege wa kufugwa.

Mfuko wenye picha ya mbwa umebeba bidhaa maalumu, kwaajili ya matunzo au tiba ya wanyama ukiuzwa katika maduka ya pembejeo na ukionyesha umuhimu wa huduma bora kwa mifugo katika kuhakikisha afya njema na uzalishaji wa wanyama wa kufugwa.

Chupa cheupe chenye mfuniko wa rangi nyekundu. Pia, na picha ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, na mbwa ikionyesha ni dawa maalum zinazotumika kutunza afya na kuzuia magonjwa katika mifugo mbalimbali kwa ustawi wa ufugaji.

Magunia mawili yenye mwonekano wa rangi nyeupe pamoja na maandishi ya kijani. Yaliyojaa pembejeo za kilimo haswa mbolea. Zikitumika kuboresha afya ya mifugo, na kuongeza uboreshaji katika kilimo husika.

Mifuko yenye pembejeo za kilimo, ijulikanayo kama mbolea maalumu kwa ajili ya vitunguu na viazi, mbolea hizi zikiwa ni muhimu kwa kurutubisha udongo na kuongeza uzalishaji wa mazao shambani. Na ni sehemu ya maandalizi ya mkulima katika kuhakikisha mavuno bora.

Mteja amesimama mbele ya muuzaji katika duka la pembejeo za kilimo ambapo kuna mfuko mkubwa wa mbolea pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile:dawa za kuzuia magonjwa na vifaa vingine muhimu vya kilimo.

Mwanaume aliyechuchumaa aliyevaa nguo nadhifu, ikiwemo na kiakisi mwanga pembeni akizungukwa na viroba mbalimbali vyenye pembejeo pamoja na dawa za wanyama kwa ajili ya kuhimiza na kuimarisha ufugaji kwa kutumia njia sahihi za matibabu.

Makopo yenye dawa za wanyama pamoja na pembejeo za kilimo, yamepangwa kwa mapangilio kwenye kabati maalumu, yakionyesha huduma za kisasa za afya, na lishe bora kwa mifugo pamoja na kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo.

Mifuko iliyowekwa kwa mpangilio, ikionyesha dawa na virutubisho vinavyotumiwa katika afya na lishe bora ya mifugo, ili kuongeza tija katika kuzuia magonjwa kwenye ufugaji wa wanyama.

Chupa ya dawa yenye rangi ya zambarau, iliyoandikwa picha ya mbwa, inayotumika kwa ajili ya tiba au lishe ya wanyama, ikionesha bidhaa maalumu zinazolenga kulinda afya na kuongeza nguvu kwa mifugo hasa mbwa.

Makopo yenye dawa za wanyama, pamoja na pembejeo za kilimo, yamepangwa kwa mpangilio kwenye kabati maalumu, yakionyesha huduma za kisasa za afya na lishe bora, kwa mifugo pamoja na kuongeza tija, katika uzalishaji wa kilimo.

Boksi na chupa ya dawa vyenye picha ya mbwa na paka, vikiwa vimehifadhiwa kwa usahihi, ili kusaidia tiba na kinga kwa wanyama wa kufugwa majumbani, katika mazingira ya kisasa ya tiba ya mifugo.

Chupa ndogo ya dawa iliyowekwa kwa utaratibu, ikihifadhiwa kwa usalama ili kusaidia kutibu magonjwa mbalimbali katika mifugo ikilenga kuongeza afya na uzalishaji bora katika ufugaji.

Wakulima wawili waliosimama katika sehemu iliyojaa viroba vya pembejeo mbalimbali. Ndani ya viroba hivyo kuna kemikali na dawa muhimu kwa kilimo na ufugaji, vikihifadhiwa vizuri kwa ajili ya kuwasaidia wakulima na wafugaji katika shughuli zao.

Eneo la duka lililopo kwenye nyumba ya ghorofa likiwa na bango kubwa lililoandikwa pembejeo za kilimo, lililopo pembeni la rangi angavu linaloonekana kuvutia wakulima wanaotafuta mbolea, mbegu bora na dawa za mimea pamoja na wanyama.

Mkulima wa kiume aliyevaa nguo za kazi amechuchumaa ndani ya shamba la nyanya, ambapo matunda mengi ya nyanya yapo ndani ya kiroba kilichowekwa chini, mazao haya yamejaa na yanaonekana yakiwa tayari kwa ajili ya kuwekwa sokoni.

Wanawake wakivuna mananasi shambani kwa bidii, na kuyaweka kwa makini, kwenye matenga yenye rangi nyekundu, wakionyesha kazi za mikono zinazohusiana na uzalishaji wa mazao ya biashara, yanayolengwa kuuzwa sokoni, ili kupata kipato na kuimarisha maisha yao.

Mkulima wa kiume yupo shambani akikagua kwa makini nyanya zilizokomaa, anaangalia ubora wa matunda, ukubwa na rangi ili kuhakikisha zinafaa kwa soko. Zao hili la biashara linaonekana kustawi vizuri na mkulima anayeonyesha umakini katika kusimamia mavuno yenye ubora wa juu.

Shamba lenye miti ya mipapai iliyokomaa, linayoonyesha uzalishaji wa matunda kwa wingi. Likiwa ni sehemu ya kilimo cha biashara, kinacholenga kuuza mazao sokoni, ili kuongeza kipato cha mkulima na kukuza uchumi wa kilimo.

Mwanaume aliyebeba kiroba kikubwa cha mpunga huku akitembea juu ya mpunga mwingi uliosambazwa ardhini, kwa ajili kukaushwa kwa jua kabla ya kuhifadhiwa au kusafirishwa sokoni. Ikiwa ni kama zao la biashara.

Wakulima wako shambani wakihushishwa moja kwa moja na uvunaji wa vitunguu vingi vilivyo komaa, mazao hayo ya biashara yamepangiliwa vizuri ardhini yakionyesha mafanikio ya kilimo chenye tija na maandalizi ya kusafirisha kwenda sokoni.

Migomba mikubwa na yenye afya iliyopandwa na kustawi vizuri, ikionyesha mafanikio ya wakulima katika uzalishaji wa mazao ya biashara, yanayolenga soko na kukuza uchumi wa familia na jamii kwa ujumla.

Mkulima wa mazao ya biashara, aliyevaa nguo za rangi ya bluu iliyokolea, akiwa ameshika chombo chenye matunda katikati ya shamba lililosheheni miche yenye rangi ya kijani, iliyositawi na kumea.

Mkulima wa kiume aliyevaa fulana ya bluu akiwa shambani anachuma matunda ya biashara kutoka kwenye mti uliokuwa na matunda yaliyo komaa tayari kwa kuuzwa sokoni kwa ajili ya biashara kubwa.

Mkulima amesimama ndani ya chumba maalumu akiwa ameshika ndizi za kijani zilizovunwa, huku ndizi zingine zikiwa zipo chini akionyesha uzalishaji wa mazao ya biashara yanayolengwa kuuza sokoni kwa ajili ya kupata faida na kukuza maisha ya familia.

Wakulima watano walioketi pamoja wakiwa na magunia ya viazi wakionesha umoja na juhudi zao katika ukusanyaji na uandaji wa mazao ya biashara katika soko.

Mkulima yupo shambani akivuna nyanya zilizoivaa vizuri juu ya mimea yenye afya, amebeba kikapu kilichojaa nyanya akikusanya mazao kwa uangalifu kama sehemu ya mavuno ya kilimo cha viwandani, yanayokusudiwa sokoni au kwa usindikaji.

Miche ya kijani yenye afya imeotesha nyanya zenye mazao yaliyoanza kustawi yakiwa yamejaa rangi nzuri na kuonyesha ukuwaji wa zao hili la biashara. Mazao haya yameandaliwa kwa makini kwa ajili ya mavuno ya baadae.

Miti ya mazao ya biashara yajulikanayo kama mapapai, ilyopandwa juu ya udongo mzuri mwekundu wenye rutuba. Pamoja na mabomba yaliyopitishwa kwa ajili ya kumwagilia miti hiyo, ili ikue na kustawi vizuri.

Wakulima wapo shambani wakiwa wamekusanya magunia mengi ya viazi, yaliyovunwa na kuyaweka karibu na gari kubwa la kubeba mazao, mazingira yanayodhihirisha shughuli ya kilimo cha biashara, ambapo viazi hivi vitapelekwa sokoni kwaajili ya mauzo na kujipatia kipato.

Mwanamke mmoja aliyeinama kwenye soko la wazi, karibu na matunda ya mananasi chini, yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri. Mazao haya ni ya biashara na yanawavutia wanunuzi wengi wanaotafuta bidhaa bora za kilimo.

Mananasi yamepandwa kwa wingi shambani, yakikuwa vyema chini ya jua, yakionyesha juhudi za wakulima katika uzalishaji wa mazao ya biashara. Mazao haya yanapandwa kwa lengo la kuuza sokoni, na kupata faida. Huku wakulima wakitumia mbinu bora za kilimo, kuhakikisha mavuno bora na endelevu.

Mkulima mwanamke amesimama shambani akiwa ameshika mahindi yaliyovunwa, huku mengine yakiwa yamewekwa chini akiwakilisha mafanikio ya kilimo cha biashara, kinacholenga kuuza mazao kwa ajili ya kujipatia kipato na kuimarisha maisha ya familia.

Mkulima mwanaume, akiwa shambani ameshika matikitimaji yaliyovunwa. Akionenya mafanikio ya uzalishaji wa mazao ya biashara, yanayokusudiwa kuuzwa sokoni, kwa lengo la kupata kipato, na kuboresha maisha kupitia kilimo endelevu.

Wakulima wa mazao ya biashara, waliovaa nguo za kazi, wakiwa wanavuna maembe kutoka kwenye mti na kuweka katika matenga madogo yenye rangi ya njano, kwa ajili ya kuwekwa sokoni kwa lengo la kuuza.

Wakulima wawili wa kike waliopo kwenye shamba la nyanya, wakikagua na kuchunguza nyanya zilizokomaa vizuri shambani, wakihakikisha ubora wa mazao ya biashara kabla ya kuvuna, kwa ajili ya kupeleka kwenye soko la kaya na taifa.

Wakulima wakike wakiwa shambani wanachambua na kupanga viazi vizuri katika magunia, wamevaa mavazi ya kazi na wanaonekana wakishirikiana kwa bidii katika kuandaa mazao yao kwa ajili ya soko, wakionyesha mchango mkubwa wa wanawake katika kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wanne waliovaa glavu za rangi ya uwaridi, wakichambua nyanya zilizowekwa mezani; wakiandaa, kwa ajili ya kuuza sokoni, kama zao muhimu la biashara, linalochangia kipato cha kaya na taifa.

Vitunguu vimevunwa kwa wingi na kuwekwa chini shambani, vikionyesha mavuno mazuri ya zao la biashara ambayo wakulima wanatumia kuuza sokoni na kuongeza kipato cha familia, hii ni sehemu muhimu ya kuimarisha uchumi wa wakulima na jamii kwa ujumla.

Vitunguu vingi vinavyo mwagwa chini na mkulima, Vikiwa vimetoka shambani tayali kwaajili ya kukaushwa kupangwa au kuuzwa kama mazao ya biashara yanayo changia kipato cha wakulima.

Miti mingi ya nyanya imestawi vizuri shambani na tayari imeanza kuzaa matunda, mimea hiyo ikionekana yenye afya na majani ya kijani kibichi, na nyanya changa zinazoanza kubadilika rangi, shamba linaonyesha uangalizi mzuri wa kilimo cha kisasa chenye tija.

Mkulima wa kiume akiwa shambani anahudumia mipapai yenye matunda yaliyokomaa, akionyesha juhudi za kilimo cha biashara kwa kulima mazao ya matunda yanayouzwa sokoni ili kupata kipato na kukuza uchumi wa kaya.

Wakulima wamesimama karibu na matenga ya plastiki ya rangi ya njano, yaliyojaa ndizi zilizovunwa shambani wakionekana wenye furaha kwa mavuno mazuri ya zao hilo biashara linalohifadhiwa kwa uangalifu tayari kuuzwa sokoni.

Pilipili hoho zimekusanywa katika makapu maalumu huku wakulima wakiwa pembeni yake wakiangalia na kuandaa kwa ajili ya kusafirisha, hii ikionyesha shughuli za uzalishaji wa mazao kwa ajili ya kuuza sokoni na kuongeza kipato cha familia na jamii.

Wakulima waonekanao kukaa chini, wakichakata mazao yao ya biashara kwa ustadi, wakiyatayarisha mazao hayo kwa ajili ya kuuza sokoni. Jambo linaloonyesha umuhimu wa kilimo katika kukuza uchumi wa jamii.

Wakulima waliojipanga vizuri shambani, wakiweka njegere iliyovunwa ndani ya magunia makubwa. Kazi hii inaendelea kwa umakini ili kuhakikisha, mazao ya biashara yanahifadhiwa kwa usalama, tayari kwa kusafirishwa na kuuza masokoni.

Pilipili hoho zilizo komaa zimevunywa na kutengwa kwenye matenga zikiwa na rangi angavu ya kijani, mazao haya yanaonyesha ubora na tayari kwa soko ya kithibitisha mafanikio ya kilimo cha biashara kinacho changia kipato kwa wakulima.

Zao la biashara, lijulikanalo kama viazi mviringo vilivyovunwa kutoka kwenye shamba lake kubwa na kuwekwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba. Kabla ya kuchakatwa kwa ajili ya kuwekwa sokoni kwa malengo ya biashara.

Matenga mengi yaliyojaa nyanya nyekundu, yamepangwa katikati ya shamba kubwa lililozungukwa na miti mingi ya nyanya iliyokomaa, mandhari inaonyesha mavuno ni mengi na zao la biashara, huku mazingira yakiwa ya kijani kibichi yenye rutuba.

Mkulima anayekagua mazao yake shambani kwa makini, akihakikisha mimea inakua vizuri na haina magonjwa ya aina yoyote. Hatua hii ni muhimu katika kuhakikisha mavuno bora na biashara yenye mafanikio.

Tolori lililosheheni mazao ya mbogamboga ya biashara kama vile karoti, vitunguu pamoja na pilipili hoho, likiwa limewekwa sehemu ya shamba yenye miche yenye rangi ya kijani iliyomea na kustawi.

Mkulima wa kike, aliyevaa fulana nyeupe na sketi nyeusi, amesimama pembeni ya shamba la mahindi, mbele ya mahindi yaliyoanikwa, akitazama kwa makini mavuno ya biashara, yakitarajiwa kuuzwa kwa faida sokoni.

Wakulima wamezungukwa na matenga yenye rangi ya bluu yaliyojaa maembe yenye ubora mzuri. Mazao haya ni sehemu ya biashara yakihifadhiwa kwa uangalifu kabla ya kusafirishwa, kwenda kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya uuzaji.

Wanawake wawili walioko shambani, wakivuna mazao ya biashara kwa bidii, huku wakionekana kuchuma mbegumbegu zilizoko kwenye miti, katika maeneo hayo ya shamba yenye muonekano wa uoto wa kijani ulioshamiri.

Zao la biashara lijulikanalo kama viazi, vilivyomwagwa na kupangwa katikati ya shamba kubwa, na kuzunguukwa na uoto wa asili wa kijani. Hii ikiwa ni sehemu ya kuchakata viazi hivi, na kuviweka katika mifuko, kwa ajili ya kuuzwa kama zao la biashara kwenye soko.

Mkulima akiwa katika eneo la kilimo, anapanda miche kwa makini kwenye udongo wenye rutuba, akihakikisha kila mche unapata nafasi nzuri ya kustawi. Jambo linaloonyesha juhudi katika uzalishaji wa mazao shambani.

Wakulima wakiwa shambani, wameshikamajembe wakiandaa shamba kwa ajili ya kilimo, huku trekta likwa pembeni likionyesha mchanganyiko wa mbinu jadi na teknolojia ya kissasa kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mzao.

Mkulima aliyevaa shati la rangi Nyekundu na Suruali Nyeusi, amezungukwa na miche mingi iliyopandwa kwenye vyombo maalumu, ikiwa tayari kupelekwa shambani kwaajili yakuoteshwa, hatua hii muhimu ni ya maandalizi ya kilimo chenye tija.

Mazao yaliyositawi vizuri kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba shambani, kutokana na njia nzuri wanazotumia wakulima husika, ikiwemo umwagiliaji wa uhakika unaotegemea mabomba yaliyosambazwa shambani kote, yakisaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna kwa mikono yao karanga na viazi vilivyokomaa, wakikusanya mazao kwa ustadi, jambo linaloonysha bidii na juhudi zao, katika shughuli za kilimo cha kujikimu na biashara.

Magunia yaliyojaa mihogo iliyovunwa na wakulima ,yamepangwa tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa yakionyesha mafanikio ya uzalishaji wa chakula, na mchango wa kilimo cha asili katika kuimarisha usalama wa chakula na maendeleo ya kijamii.

Mgomba wenye ndizi, zilizokomaa na kuonekana kwa rangi ya kijani, zikiwa zimezungukwa na miti mingine yenye rangi ya aina tofauti, hii ikionyesha mchanganyiko wa mazao katika shamba kubwa la biashara.

Jembe la trekta lenye rangi nyekundu, linalotumika kuchanganya na kuandaa udongo shambani, kwa ajili ya kupandikiza mazao. Vifaa hivi hufanikisha kazi za kilimo kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa.

Mashine ya kulima ijulikanayo kama trekta linaloendeshwa shambani. Likilima kwa kasi na kuvunjavunja udongo ili kuandaa eneo kwa ajili ya kupanda mazao ya biashara. Hii ni njia ya kisasa inayoongeza tija na kupunguza gharama ya kazi kwa wakulima.

Mashine kubwa ya kilimo iliyopo eneo kubwa lililotawaliwa na nyasi, Inayotumika kwa kazi za shambani kama vile kuvuna na Kupukutisha mazao, mashine hii inasaidia wakulima kurahisisha kazi ngumu kwa kasi na ufanisi zaidi Vijijini au kwenye mashamba makubwa.

Mashine ya kukuzia miche imewekwa ndani ya jengo maalumu ikiwa na taa na mfumo wa kunyunyizwa maji kwa uangalizi, vifaa hivyo vya kisasa husaidia kukuza miche haraka kwa mazingira ya kudhibitiwa kabla hayajaamishwa mashambani kwa upandaji wa moja kwa moja.

Trekta lenye rangi ya kijani, likiwa katika shamba kubwa, linatayarisha ardhi kwa ajili ya kupanda mazao. Vifaa hivi vinasaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa, katika kilimo cha kisasa.

Miche imepandikizwa kwenye kifaa cha bluu kilichotengenezwa kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea, kikionyesha matumizi ya zana za kisasa katika kuboresha uzalishaji wa kilimo kwa njia ya teknolojia.

Miche iliyopandwa ndani ya jengo jeupe kubwa, Ikizungukwa na mashine ya kukuzia ambayo hutumika kwa ufanisi kuondoa magugu na kuimalishia ukuaji wa mazao, Ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mashine ndogo ya kisasa, inayoshikiliwa kwa mkono, hutumiwa kurahisisha kazi ya kulima ardhini, huongeza ufanisi wa mkulima kwa kutumia nguvu ndogo. Huku ikirahisisha maandalizi ya shamba, kwa usahihi na kwa muda mfupi.

Mashine ya kilimo yenye muonekano wa rangi nyekundu ijulikanayo kama trekta, iliyofungwa jembe linalofanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, kabla ya kuanza kupanda mbegu kwa ajili ya kuotesha mazao.

Matrekta mawili ya rangi ya kijani yakiwa shambani yanayofanya kazi ya kulima na kusawazisha ardhi, yakionyesha matumizi ya teknolojia katika maandalizi ya mashamba kwa ufanisi mkubwa ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao.

Mkulima wa kiume anayeendesha trekta kubwa shambani, akilima kwa ufanisi juu ya udongo wenye rutuba. Akionyesha matumizi ya teknolojia, ya kisasa katika kilimo cha kitaalamu. Hii ikisaidia kuongeza ufanisi, pamoja na uzalishaji wa mazao yaliyobora.

Miche mingi ya mimea imepangwa ndani ya mashine maalumu ya kisasa, kwa ajili ya kukuza miche. Vifaa vya umwagiliaji na taa maalumu vikionekana, vikionyesha mfumo na uteknolojia wa kukuza mimea kwa ufanisi mkubwa.

Mashine ya kisasa ya kulimia inayoongozwa na mkono, inayotumika shambani kwa usahihi na urahisi. Inasaidia wakulima kupanda mbegu kwa haraka, na kwa njia ya kisasa, hivyo kuongeza tija na kuleta mafanikio katika kilimo cha kisasa.

Mkulima aanaedeshatrekta shambani akiwai anafanya kazi ya kuandaa udongo katika shamba hilo kubwa, akitumia teknolojia hio ya kisasa katika kuongeza ufanisi na tija katika shughuli za uzalishaji wa mazao.

Mashine ya kulimia ijulikanayo kwa jina la trekta lenye rangi ya kijani, lililofungwa na jembe lenye kazi ya kuandaa udongo katika shamba kubwa, lenye udongo mzuri wenye rutuba. Kabla ya kuanza kupanda mazao,

Mkulima anayetumia trekta ya mkono shambani, akifanya kazi za kuandaa ardhi kwa ajili ya kupanda mazao, dhana hii ya kisasa husaidia kuongeza ufanisi na kurahisisha shughuli za kilimo.

Miche mingi, iliyokua vizuri ndani ya nyumba kubwa lenye vifaa maalumu vya kuuzia na kukuzia miche kwa njia ya kisasa ili kuhakikisha ukuaji wa mimea ni ubora na yenye afya.

Miche michanga iliyolindwa ndani ya jumba kubwa lenye mashine maalumu za kilimo, mazingira hayo yameundwa kwa tekinolojia ya kisasa kusaidia ukuaji bora wa miche, na kwa ufanisi mkubwa.

Mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta, lenye rangi ya kijani, limesimama kwenye shamba kubwa lililojaa majani mengi pamoja na manyasi, hali ya shamba bado haijaanza kuandaliwa, lakini mashine hiyo iko tayari kusaidia shughuli za kilimo kama vile kuandaa udongo, kabla ya kuanza kupanda mazao.

Miche iliyopandwa ndani ya jumba kubwa lenye vifaa maalumu vya kukuza mimea, vinavyosaidia katika udhibiti wa hali ya hewa na ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa katika kilimo cha kisasa.

Miche ya majani ya kijani, imetunzwa kwa kutumia vifaa na mitambo ya kisasa ya kilimo, ambayo husaidia katika kupanda, kulisha na kuhifadhi mimea kwa ufanisi, hivyo kuongeza uzalishaji na kuboresha hali ya kilimo kwa ujumla.

Mashine ya kisasa ya kukuzia miche, ikiwa inaonekana na miche midogo iliyooteshwa kwa ustadi ndani ya mashine hiyo, mazingira yamedhibitiwa vizuri kwa mwanga na unyevu ili kuhakikisha miche inakua kwa afya bora kabla ya kupelekwa shambani.

Samaki wenye rangi mbalimbali waliomo ndani ya maji kwenye bwawa dogo lililo tengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki, pia wamezungukwa na mimea ikiwa ni kama sehemu ya mapambo ya kuwavutia samaki hao. Lengo la kufuga ni biashara au mapambo na mvuto kwa watu.

Bwawa la kufuga samaki linaloandaliwa kwa kuchimbwa ardhini na kupandwa vizuri, ili kuhakikisha linaweza kuhifadhi maji kwa muda mrefu. Hii ikiwa ni hatua muhimu katika maandalizi ya kuanzisha shughuli endelevu ya ufugaji wa samaki wa kisasa.

Samaki wenye rangi ya machungwa wakiogelea ndani ya tanki la kioo, lenye mapambo ya majani na mawe yakuvutia wakionyesha ufugaji wa kisasa unalo lenga uzuri wa madhari na malezi bora ya samaki kwaajili ya biashara na burudani ya macho.

Samaki wawili wa rangi ya machungwa, wanaofugwa ndani ya tengi maalumu, lililowekwa maji, likitoa mazingira bora kwa ukuaji na uzalishaji wa samaki, kwa faida ya familia na biashara, pamoja na mapambo.

Eneo la wazi la soko lenye makapu ya asili yaliyosheheni maharage ya rangi na aina tofauti, pamoja na mazao mengine ya chakula. Makapu hayo yakiwa yamewekwa chini pamoja na kwenye meza kwa ajili ya kuwavutia wapita njia, ambao watakua na uhitaji wa kununua mazao hayo ya chakula.

Wanamisitu waliopo kwenye eneo kubwa la wazi, wakizungukwa na miche mingi ya miti iliyowekwa kwenye vifaa maalumu, ikiandaliwa kabla ya kwenda kuwekwa kwenye eneo husika kwa ajili ya upandaji wa misitu.

Wanamisitu wakishughulikia miche ya kupandwa kwa makini wakihakikisha ukuaji ni mzuri wa miti mipya shambani, ili kuendeleza na kuhifadhi misitu kwa ajili ya mafunzo na manufaa ya mazingira kwa jamii.

Wakulima wakiwa ndani ya hema lililojazwa na miche mbalimbali iliyolimwa bila ya kutumia udongo, wakifuatilia au kutunza mazao kwa njia ya kisasa inayotegemea maji yenye virutubisho. Mbinu hii inayoongeza tija na kuhifadhi rasilimali za hadhi.

Miche ionekanayo kwa rangi ya kijani, iliyostawi na kumea vizuri baada ya kupandwa kwenye mashine maalumu zinazotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo pasipo kuhitajii uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa kijani iliyoanza kumea na kustawi baada kupandwa kwenye vifaa malumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo uwepo wa udongo.

Miche midogo yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi, yenye muonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kuchipua baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho, pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea ya kijani iliyoota na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji kwaajili ya virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea bila kuhitaji msaada au uwepo wa udongo.

Miche iliopandwa ndani ya vifaa maalumu vinavyosambaza virutubisho kwa njia ya maji badala ya udongo, ikionesha mbinu ya kisasa ya kilimo. Inahakikisha ukuaji wa haraka na matumizi bora ya rasilimali, katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Miche mingi iliyomea na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche midogo yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoanza kumea na kustawi baada ya kuwekwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi, vinavotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea baadala ya udongo.

Miche midogo midogo yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoanza kumea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuwaji wa mimea bila kuhitaji msaada au uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwa kutumia maji na vifaa maluumu vyenye virutubisho bila kutumia msaada wa udongo.

Vifaa maalumu kama vile mabomba, vizibiti vya virutubisho na vyombo vya kupandia vinavyo tumika kusambaza maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kutumia udongo, ili kukuza mazao na kwa ufanisi mkubwa.

Miche mingi yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyochipua na kumea baada ya kupandwa kwenye vifaa vyeupe, vinavyotumia maji maalumu yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhitaji msaada wa udongo.

Miche ya mboga imestawi ndani ya hema kubwa la kisasa linalotumia mfumo wa hydroponiki bila udongo, ambapo virutubisho vinasambazwa kwa njia ya maji ili kukuza mazao bora kwa ufanisi wa hali ya juu.

Wakulima watatu waliopo ndani ya hema jeupe, lililojaa vifaa vya haidroponi, huku miche ya kijani iliyoanza kumea na kusitawi ikionekana. Baada ya kupandwa kwenye vifaa hivyo maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho, pamoja na madini ya kukuza mimea, pasipo kuwepo na udongo.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa yenye mistari meupe, pamoja na kofia. Aliyesimama ndani ya kijumba cha kitalu cha mazao, pembeni ya miche iliyochipua na kumea baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea; pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche mingi ionekanayo kwa muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vinavotumia maji yenye virutubisho na majini kwa ajili ya ukuaji wa mimea , pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche midogo sana iliyoanza kuchipua baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya Haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji au kuwepo na udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kuanza kustawi, baada ya kupandwa kwenye kifaa maalumu chenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano, kinachotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea yenye muonekana wa rangi ya kijani, iliyoota baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Watu kadhaa wako kazini wakichakata pilipili hoho kwenye eneo la kilimo cha viwandani. Pilipili zimevunwa na kupangwa kwa uangalifu tayari kwa hatua za usindikaji au kusafirishwa sokoni. Ikiashiria uzalishaji mkubwa na maandalizi ya biashara.

Miche iliyopandwa kwa mstari ndani ya hema maalumu la kilimo cha viwandani, ikikua vizuri chini ya uangalizi wa hali ya hewa bandia, inayochochea uzalishaji wa kiwango cha juu.

Mazao mengi yamepandwa na kustawi vizuri kwenye shamba kubwa la kilimo cha viwandani, ikiwa ni mpangilio ya kisasa na matumizi ya teknolojia, ili kuongeza uzalishaji kwa wingi na ubora wa mazao kwaajili ya soko kubwa.

Mwanaume aliyesimama ndani ya hema lililojaa miche mbalimbali, likitumika kwa mbinu za kilimo cha viwanda zinazolenga uzalishaji mkubwa wa mazao kwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza tija na kukidhi mahitaji ya soko.

Mfumo mzuri wa ufugaji wa viwandani, unaoonyesha idadi kubwa ya ng'ombe wenye muonekano wa rangi nyeusi, na madoa meupe. Waliopangwa wanakunywa maji yaliyohifadhiwa kwenye mazingira yaliyo safi.

Uyoga mwingi uliojaa ndani ya chumba maalumu, kilicho tengenezwa kwa kisasa, kwa ajili ya kukuza mimea chumba hiki kina mazingira ya unyevu kwa ajili kurahisisha ukuaji wa uyoga mafanikio makubwa ya kiwandani

Miche mingi iliyomea ndani ya nyumba ya kitaru ikionyesha uzalishaji wa kisasa wa mazao kwa kutumia teknolojia ya juu, ambapo mimea hupandwa kwa kulelewa kwa uangalifu mkubwa kwa ajili ya tija kubwa na ubora wa mazao katika kilimo cha viwandani.

Vifaranga wengi wa kuku, wakiwa ndani ya zizi maaalumu la kufugia, kuonyesha hatua za awali katika ufugaji wa kisasa unaolenga uzalishaji mkubwa wa nyama na mayai kwa kutumia mbinu za kiteknolojia.

Zao la kabichi lenye majani ya kijani yaliyo stawi vizuri juu ya shamba lenye rutuba ya kutosha, likiwa katika hatua bora ya ukuaji, hii ni dalili ya matumizi ya teknolojia ya kisasa na mbinu bora za kilimo cha viwandani.

Hema kubwa la kilimo cha viwandani lenye rangi nyeupe lijulikanalo kama jumba la kitalu cha mazao, linalosaidia kudhibiti vitu hatarishi dhidi ya mazao husika, kama vile: wadudu, wanyama, unyevuunyevu na mwanga mkali.

Mkulima wa kilimo cha viwandani akiwa amevaa mavazi ya kazi, anakagua mazao ya nyanya yaliyochanua vizuri katika shamba kubwa lililopo ndani ya kijumba maalumu kwaajili ya vitalu.

Mashine maalumu ya kilimo cha viwandani, inayochakata nyanya kwa kasi kubwa ili kuandaa bidhaa kama vile mchuzi, nyanya zilizokatwa au nyanya za kopo. Hii ikiwa ni hatua ya kisasa katika kilimo cha biashara, inayoonyesha thamani ya mazao na kurahisisha usindikaji kwa kiwango kikubwa.

Wakulima wawili wapo katika jumba la kisasa la kilimo, wakikagua miche iliyopandwa kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji na mwanga wa kusaidia ukuaji. Mazingira hayo yanaonesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha viwandani.

Mfumo wa umwagiliaji unaandaliwa shambani kwa usahihi mkubwa, ukiwezesha kusambaza maji kwa njia ya kisasa kwenye mimea na mazao. Mfumo huu unalenga kuongeza uzalisha na kuhakikisha maji yanatumika kwa ufanisi wakati wa msimu wa ukame.

Maji yalionea katikati ya miche iliyostawi vizuri shambani, ikionyesha matumizi ya umwagiliaji kama njia ya kupata unyevunyevu wa kutosha, kwa ukuaji bora hasa wakati wa kiangazi au katika maeneo yasiyo na mvua ya kutosha.

Mabomba ya maji yanayotumika kusambaza maji mashambani kwa njia ya umwagiliaji, yanayohakikisha mimea inakua na unyevu unaohitajika kwaajili ya ukuaji wake hata wakati wa ukame, na hivyo kuongeza mavuno na ufanisi wa kilimo.

Mfumo mzuri wa kilimo cha umwagiliaji uliotengenezwa kwenye vitalu vya miche shambani, ukisambaza maji kwa njia ya mpangilio, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, kwa ajili ya ukuaji mzuri na uzalishaji bora.

Shimo lililochimbwa ardhini na kuwekwa bomba refu jeupe, ikiwa ni sehemu ya kutengeneza mfumo mzuri wa kilimo cha umwagiliaji, kwa ajili ya kumwagilia miche iliyopo kandokando ya bomba hilo, na kuleta mazao yaliyo bora.

Mabomba ya maji yaliyo pangwa kwa ustadi juu ya matuta ya mimea shambani, Yakisambaza unyevu unao hitajika kwa uendelevu wa ukuaji wa mazao, hasa katika maeneo yenye upungufu wa mvua.

Bomba la maji linalotumika kusambaza maji shambani kwa njia ya umwagiliaji, likihakikishia mimea inapokea unyevu unaohitajika kwa ajili ya ukuaji wake mzuri hata wakati wa ukame. Na hivyo kuongeza mavuno na ufanisi wa kilimo.

Bomba kubwa la umwagiliaji linalonekana likipita katikati ya mashamba, likisambaza maji kwa mimea kwa njia ya kisasa mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kulinda mazao wakati wa kiangazi, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha kilimo endelevu kinachotegemewa na wakulima wengi vijijini.

Mabomba ya maji yaliyopo kwenye eneo kubwa la udongo mwekundu wenye rutuba kwa ajili ya kusambaza maji, kutoka kwenye chanzo hadi kwenye mistari ya mimea, kwa lengo la kuhakikisha udongo unapata unyevevu wa kutosha jambo ambalo linawezesha kilimo cha umwagiliaji kufanyika kwa ufanisi bila kutegemea mvua.

Bomba limewekwa vizuri likimwagilia maji taratibu juu ya mimea shambani, maji hayo yana nyunyiza kwa usahihi kwenye mistari ya mazao, yakisaidia kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora na mavuno mengi katika mazingira yenye uhaba wa mvua.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba, ukisambaza maji kwa usahihi, ili kuhakikisha mimea inapata unyevunyevu wa kutosha, kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mkulima wa kiume anaetumia mpira wa kumwagilia maji, akiwa anamwagilia maji kwenye miche iliyopo ndani ya vitaru vyenye mimea, ili kuhakikisha mimea hio inapata maji ya kutosha kwa ajili ya ukuaji mzuri na mavuno bora.

Maji yamekusanyika katikati ya vitalu shambani, yakisaidia kutoa unyevu unao hitajika kwa miche na mazao, ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mavuno bora kwa wakulima.

Mto unaopita katikati ya uoto wa asili wenye miti, majani, na viumbe hai, ukiunda mandhari ya kuvutia, inayochangia katika uhifadhi wa mazingira, uzalishaji wa maji asilia, na kuendeleza mfumo wa ikolojia, unaotegemewa na viumbe mbalimbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya milima yenye ukungu pamoja na miti, ikiakisi uzuri wa mazingira ya asili na hali ya hewa ya baridi, katika eneo la juu la milima.

Vijito vidogo vya maji vinavyotiririka pole pole katikati ya udongo mkavu na uoto wa asili wenye rangi za kijani ikiwemo miti. Vikitoa hisia za amani na uzuri wa mazingira yasiyochafuriwa.

Milima mirefu yenye uoto wa kijani, juu yake ikiwa imefunikwa na mawingu meupe, inayounda mandhari ya kuvutia ya asili, inavutia macho na kuonyesha utulivu wa mazingira ya mlimani pamoja na mchango wake katika kuhifadhi maji na viumbe hai.

Eneo kubwa, lenye miti mingi ya kijani inayoendelea kuota kwa wingi, likitoa kivutio cha asili cha kutunza na kusaidia kutunza mazingira, huku likichangia utulivu wa hewa na kuimarisha maisha ya viumbe hai katika eneo hilo.

Eneo la milima lililotawaliwa na uwoto wa asili wenye rangi ya kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti, vyenye madhari nzuri kwapamoja vinavyoleta mazingira mazuri yaliyo halisi na kuvutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyoundwa na milima pamoja na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo nyasi na miti, kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyotawaliwa na uoto wa kijani wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na miti na milima ionekanayo kwa mbali, kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyoasilia.

Eneo lenye mvuto wa asili, lililotawaliwa na maji pamoja na uoto wa kijani uliostawi vizuri, kuonyesha uzuri wa mazingira, kuvutia na kutuliza akili, pia huchangia katika uhifadhi wa mazingira ya viumbe hai.

Eneo lenye mvuto wa asili, lililotawaliwa na maji pamoja na uoto wa kijani unaostawi vizuri, huonyesha uzuri wa mazingira, huvutia na kutuliza akili, pia huchangia katika uhifadhi wa viumbe hai.

Mandhari nzuri tulivu na ya kuvutia, inayoonyesha eneo kubwa la maji, lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani, na milima ionekanayo kwa mbali. Kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira asilia.

Vijito vidogo vya maji vinavyotiririka katikati ya uoto wa asili wenye mimea ya kijani, huku milima ikiwa imejitokeza kwa mbali vikionyesha uzuri wa mazingira ya asili yenye utulivu hewa safi na mchango mkubwa katika ikolojia.

Jua linachomoza taratibu juu ya upeo wa macho likimulika miti ya asili na manyasi marefu yaliyosambaa porini. Mandhari hii inatoa taswira ya utulivu na uzuri wa mazingira ya asili yenye uoto wa kudumu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ikiwemo mto wenye maji uliozungukwa na udongo pamoja na uoto wa asili wa kijani, kama vile nyasi na miti pia ikionekana milima iliyopo mbali kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyo halisi.

Pundamilia na swala waliopo kwenye maeneo tulivu, katikati ya uoto wa asili wa kijani kibichi, huku milima mirefu ikiwa kwa nyuma yao ikiunda mandhari maridadi ya kuvutia na asili iliyojaa maisha ya porini.

Mlima unaonekna kwa mbali ukiambatana na msitu we nye miti mandhari inayoonyesha uoto wa asili na miinuko, ikionyesha uzuri wa mazingira yanayosaidia kuhifadhi maji hewa safi na makazi ya viumbe hai.

Uoto wa kijani, unaomea kwenye maeneo ya milima, huunda mandhari ya kuvutia ya asili. Ukichangia katika uhifadhi wa maji, kupunguza mmomonyoko wa udongo, na kusaidia kuweka mazingira safi na yenye utulivu ya kiasili.

Barabara ya vumbi ikipita katikati ya uoto wa asili na milima, ikionyesha mchanganyiko wa miundombinu ya binadamu na mazingira ya asili, ambapo barabara hiyo hutoa njia ya usafiri huku mazingira yakiwa yamehifaziwa, na kutoa madhari yenye mvuto wa kipekee.

Barabara yenye vumbi, iliyopita katikati ya pori lenye miti pamoja na majani. Huku mlima mkubwa ukionekana kwa mbali, chini ya anga la wazi, ikionyesha uzuri wa mandhari ya asili, isiyoguswa na shughuli za binadamu.

Sehemu pana ya ardhi iliyotandwa na nyasi za kijani, huku miti midogomidogo ikiwa imesambaa kwa mpangilio wa asili. Kwa mbali misitu minene inaonekana ikiwa imejipanga pembezoni mwa mandhari. Na anga likiwa la wazi juu ya eneo hilo la kuvutia.

Swala amesimama katika eneo lenye uoto wa asili, akionyesha mnyama wa porini anayepatikana katika maeneo ya wazi yenye mimea ya asili. Sehemu inayochangia uzuri wa mazingira na uhifadhi wa spishi mbalimbali.

Milima mirefu yenye uoto wa kijani asilia, imezungukwa na miti ya asili na nyasi ndefu, ikitoa taswira ya kuvutia ya mandhari ya kiasili yenye utulivu na hewa safi inayovutia kwa macho na nafsi.

Uoto wa asili wa kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti, na milima ionekanayo kwa mbali; yenye mandhari nzuri, kwa pamoja vikileta taswira ya picha ya mazingira halisi, katika eneo hilo lililotawaliwa na anga ya bluu ya kuvutia.

Eneo lenye mimea mingi ya asili inayopenda kuota maeneo yenye ukame, likijumuisha na milima yenye miundo tofauti, likitoa mandhari ya kipekee yenye mchaganyiko wa uoto wa asili na maeneo yenye miundo ya juu, jambo linalovutia na kuonyesha utofauti wa mazingira.

Simba aliyekaa kwenye uoto wa asili wenye nyasi na miti midogomidogo. Huku kwa mbali yakionekana majengo ya gorofa, yakichanganya mandhari ya wanyama pori na maendeleo ya miji.

Eneo linalopambwa na uoto wa kijani wenyekuvutia, miti ya asili iliyochanganyika na majani mengi, likiwa limezungukwa na milima mikubwa ya kuvutia, linaonesha uzuri wa mazingira ya halisi na utulivu wa kiasili wa sehemu hiyo.

Mbuzi wakiwa wanatembea na wengine wamesismama juu ya barabara ya vumbi waakionyesha hali ya ufugaji wa asili, ambapo mifugo huzunguka kutafuta malisho kwa uhuru. Hali hii inayohitaji uangalizi, ili kuzuia ajali kuhakikisha usalama wao na watumiaji wa barabara.

Mfugaji aliyevaa fulana ya kijani, akilisha mbuzi waliopo ndani ya zizi lililozungushiwa na uzio wa mabati. Hii ni kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mifugo hiyo, inapata lishe iliyo bora.

Wafugaji wakiwa wamevaa Maovaroli meupe, kofia nyeupe na buti nyeupe wakijiandaa kwa kazi za kila siku katika mifugo yao, mavazi haya yanawasaidia kulinda usafi na usalama wakati wa kushughulika na mifugo yao.

Mbuzi watano waliopo katika sehemu iliyotengwa kwa ufugaji wa viwandani, ikitoa mazingira yanayopangwa kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa maziwa au nyama kwa matumizi ya kibiashara huku wakilindwa na kudhibitiwa ili kuhakikisha afya na uzalishaji bora.

Mbuzi wawili wakionekana ndani ya zizi wanakula majani mabichi kwa utulivu, mazingira ya zizi ni safi na yameandaliwa vizur kwajili ya malezi bora ya mifugo, yanasaidia kuimarisha afya na uzalishaji wa mbuzi wanaofugwa.

Mfugaji akiwa pembezoni mwa shamba la mahindi, akiwalisha mbuzi wake wengi kwa pamoja, akiwapatia lishe ya asili kutoka mashinani, jambo linaloonesha ujumuishaji wa kilimo na ufugaji katika mazingira ya kijijini kwa uendelevu wa chakula na kipato.

Mizinga ya nyuki iliyokwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikitoa chanzo cha asili cha asali safi na kuimarisha afya ya familia na jamii kupitia shughuli za ufugaji wa mifugo hiyo ya nyuki.

Mwanamke yuko ndani ya banda la bata akiwaangalia bata wake wa kienyeji waliopo kwenye vibanda vya mbao. Banda ni safi na lenye nafasi ya kutosha, huku bata wakiwa wanarandaranda au wakila chakula. Anaonekana mnyenyekevu na mwenye juhudi akihakikisha kuwa ufugaji unakuwa wa kisasa na wenye tija.

Mwanamke yupo ndani ya banda la bata, akiwaangalia bata wake wakienyeji waliopo kwenye vibanda vya mbao. Banda ni safi na lenye nafasi ya kutosha huku bata wakiwa wanarandaranda wakila chakula chao. Anaonekana mnyenyekevu na mwenye juhudi akihakikisha kuwa ufugaji unakuwa wa kisasa na wenye tija.

Kuku wa kienyeji wakiendesha maisha yao shambani wakila na kuzunguka kwa uhuru, wakionyesha ufugaji wa jadi unaolenga kutoa mayai na nyama safi kwa matumizi ya kaya na soko.

Rafu iliyopangwa mifuko ya mbegu yenye rangi tofauti, ikionyesha aina mbalimbali za mbegu zinatumuika katika kilimo cha kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Miche midogo imechipua kwenye vyombo maalumu vyenye udongo, ikionyesha hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa mazao ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu kabla ya kuhamishwa shambani kwa ukuaji bora.

Mfuko uliotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi mbegu, unaonesha picha ya matunda ya tikitimaji, ili kumwonyesha mkulima aina ya zao linalotarajiwa. Na pia kusaidia katika utambuzi wa haraka, wa maudhui ya mfuko huo kabla ya kupanda.

Rafu iliyopangwa vizuri na mifuko ya mbegu yenye lebo tofauti tofauti, ikionyesha aina mbalimbali za mbegu zinazotumika katika kilimo cha kisasa, kwa lengo la kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Miche midogo sana iliyoanza kuchepua ndani ya vyombo vyenye udongo, ikionyesha hatua ya awali ya uzalishaji wa mazao, ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu kabla ya kuhamishwa shambani ili kuhakikisha ukuaji wenye afya na mavuno bora.

Miche midogo iliyochipua kwenye vitalu maalumu baada ya mbegu zilizopandwa kuota, ambayo hutuzwa kwa uangalifu hadi ifae kuhamishiwa shambani huku mabomba ya maji yakitumiwa kurahisisha upatikanaji wa maji, na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya mapapai, unaoonyesha mbegu bora, zinazotumika katika uzalishaji wa miche yenye afya. Zikihifadhiwa kwa uangalifu kwa ajili ya kilimo cha tija, na maendeleo endelevu.

Makopo manne yenye mbegu zenye asili ya majani yaonekanayo kwa rangi ya kijani, yaliyopangwa kwa uangalifu yakiwa tayari kwa matumizi ya kupandikiza mimea bora, kwenye mashamba au bustani za wakulima wa kisasa.

Wakulima wakifanya kazi ya kupanda mbegu shambani, wakitumia mbinu mbalimbali za kuhakikisha mbegu zinawekwa vizuri ardhini, ili kuanza mchakato wa ukuaji wa mazao; jambo muhimu kwa uzalishaji wa chakula na maendeleo ya kilimo.

Rafu imepangwa vizuri ikiwa mifuko mingi ya mbegu, kila mfuko ukiwa na maelezo ya aina ya mbegu ndani yake, hali inayo onyesha maandalizi makini ya wakulima kabla ya msimu kuanza kwalengo la kupata mazao bora na mengi.

Miche iliyomea vizuri na kustawi kwa afya shambani, ikionyesha ukuaji wa haraka katika udongo wenye rutuba. Hii pia ikiwa ni kama ishara, ya kilimo bora cha mbegu, chenye mafanikio makubwa.

Mfuko wenye rangi ya njano na kijani, unaonesha picha ya mazao. Umewekwa kwa uangalifu, hili kuonesha aina ya mbegu bora zinazotumika kwenye uzalishaji wa miche, ukisisitiza umuhimu wa mbegu bora katika kilimo endelevu na cha kisasa.

Miche ya mbegu iliyokuwa vizuri na kustawi katika shamba kwa hali nzuri, ikionyesha afya na ukuaji mzuri wa mbegu, kabla hazijachipua na kuhamishwa kuwekwa katika shamba.

Miche ya kijani, imestawi vizuri kwenye shamba kubwa, likiwa ni sehemu ya hatua za kitaalamu za kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kilimo endelevu na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Rafu imepangwa vizuri ikiwa na mifuko mingi ya mbegu, kila mfuko ikiwa na maelezo ya aina ya mbegu ndani yake, Hali inayoonesha maandalizi makini ya wakulima kabla ya msimu wa kupanda kuanza kwa lengo la kupata mazao bora na mengi.

Mfuko wa mbegu, unaoonyesha picha ya nyanya, umewekwa mahali pa wazi ukiashiria matumizi yake katika kilimo bora cha kisasa. Mfuko huu huandaliwa kwa ajili ya wakulima wanaopanda mbegu bora, zenye uwezo wa kutoa mazao mengi ya nyanya kwa biashara na matumizi ya nyumbani.

Miche mingi imestawi vizuri kwenye shamba lenye rutuba, ikiwa na majani ya kijani kibichi yanayoashiria afya njema ya mimea. Wakulima, wakionekana kwa mbali, kuridhika na maendeleo ya miche hii inayokuza matumaini ya kupata mbegu bora kwa ajili ya msimu unaofuata wa kilimo. Mazingira ya shamba yanaonyesha usimamizi mzuri na mbinu bora za kilimo.

Mfuko uonekanao kwenye muonekano wa rangi ya almasi, dhahabu pamoja na kijani unaotumika kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi maalumu kwa ajili ya kuimarisha upandaji wa mbegu.

Rafu imepangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa imejaa mifuko ya mbegu mbalimbali. Kila mfuko unaonyesha aina tofauti za mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo, zikiwa tayari wakulima kuchagua na kutumia kwa uzalishaji bora wa mazao shambani.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani na nyeupe, umewekwa kwa uangalifu, juu yake kuna maandishi pamoja na picha ya mazao yanayonekana, ikiwa ni mfuko unaotumika kuhifadhia mbegu zennye ubora zilizofanyiwa utafitoi na uchunguzi wa kitaalamu.

Daktari wa mifugo aliyevaa nguo za kazi aliyemshikilia mbwa kwa uangalifu, akiwa katika mazingira ya kliniki ya mifugo anayeonekana yupo tayari kumfanyia uchunguzi au kumpatia huduma ya kiafya.

Vibanda vya mbao vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kufugia wanyama kama vile paka, sungura au mbwa ikiwa ni sehemu ya kutoa uangalizi na malezi au huduma za kimatibabu kwa wanyama hao husika.

Twiga akiwa mbugani mwenye shingo ndefu, anayepatikana katika maeneo ya misitu ya savana na sehemu za wazi, akiwa kwenye mazingira yake ya asilia, ambapo hunufaika na mimea ya juu kwa ajili ya chakula.

Watalii wa kizungu wameshika twiga waliowekwa kando ya ukuta mkubwa wa kwenye eneo la udongo mkavu bila vichaka. Twiga hao wamefungwa kwenye vimashingo wakipumzika kwa utulivu. Mandhari ni ya kipekee ambapo wanyama hao wanalindwa kwa makini katika mazingira yaliyotengwa maalumu.

Ndege mmoja, amekaa juu ya tawi la mti mkubwa katika mazingira ya porini, akionyesha maisha ya wanyamapori yanayotegemeana na mazingira yao asilia kwa ajili ya chakula, makazi na kuendelea kwa spishi zao.

Mamba wawili wakiwa wamejiegesha sehemu ya nchi kavu, wakionyesha nguvu na ustadi wa maisha yao ya porini. Sehemu yenye mazingira ya asili na maumbile yanayoweza kuwawezesha katika uhai wao kwa kawaida.